Kompyuta mpakato iliyofunguliwa, ikiwa na maneno e-learning yaliyoandikwa kwa herufi kubwa na rangi ya manjano kwenye skirini yake. Chini ya maandishi hayo kuna ikoni kadhaa, zinazohusishana na elimu ya kujifunza mtandaoni, kama vile, kalamu, hati, na kioo cha kukaza.

Wanafunzi kadhaa wakiwa darasani wakiwa wamevalia sare zao za shule wamezunguka pamoja na mwalimu. Mwalimu katikati yao akionyesha kuwa anawafunza kitu. Katika meza, kuna tarakilishi mwalimu anaashiria kitu kwenye skrini ya tarakilishi. Wanafunzi wanaangalia na kutabasamu.

Mwanamme mmoja anaonekana yuko katika mkutano wa mtandaoni. Amevalia hedifoni. Ako na miwani pia. Anaonekana kua ameshika kalamu na mbele yake kuna makaratasi mezani, ambaye anaonekana pia kuyasoma.

Wanafunzi wawili, mwanamume na mwanamke, wakishirikiana kwenye kompyuta ndogo katika mazingira ya kujifunza. Wanaonekana wakiwa makini kwenye skrini huku mwanamke akinyoosha jambo fulani kwenye kompyuta.

Mchoro unaoonyesha elimu ya kidijitali au kujifunza mtandaoni. Kompyuta dogo imeonyeshwa na ndani ya skrini kuna mwalimu wa kiume anayetoa mada. Kando ya kompyuta ndogo kuna rundo la vitabu kuashiria nyenzo za kujifunzia.

Msichana mdogo mwenye nywele nyeusi ndefu akifanya kazi ta shule au kujifunza nyumbani. Anaonekana akiandika kwenye daftari kwa kutumia penseli huku akitazama skrini ya kompyuta kibao iliyo mbele yake. Tabasamu lake linaonesha furaha na kujihusisha na kile anachokifanya.

Kuna mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu zilizopinda akiwa amevalia sweta nyekundu ameketi mbele ya kompyuta ndogo iliyowekwa kwenye stendi akiangalia skrini kwa umakini na mkono wake ukiwa umeshika kidevu. Anaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi au chumba cha kazi.

Kuna mwanaume akiwa amesimama mbele ya dawati lililojaa vifaa vya ofisi na kompyuta. Anaonekana akivaa tai, akijiandaa kwa ajiri ya kazi au makutano. Nyuma yake kuna mchoro mkubwa wa sanaa, unaopamba ukuta, na pia kuna dirisha lenye mapazia mazito upande wa kulia.

Kuna mwanamke mweupe, mwenye nywele zilizopinda, na miwani. Akitabasamu na kuandika kwenye daftari huku akiwa mbele ya kompyuta ndogo. Anavaa shati la mistari, na anaonekana kuwa katika mazingira tulivo, labda akisoma au akifanya kazi kutoka nyumbani.

Ni dhana ya elimu ya kidijitali na ujiunzaji mtandaoni. Kuna kompyuta ikiwa kitovu ikizungukwa na inkoni mbalimbali kama vile vitabu, kalenda, balbu ya mawazo, kioo cha kukuza na video pia kuna picha ya mwalimu au mhadhiri.

Kuna mwalimu mweusi akisimama karibu na watoto wawili, mmoja wa kiume na mwingine wa kike, ambao wote wanaonekana kuwa wanafunzi wadogo. Watoto hao wanatumia kompyuta ndogo iliyo wekwa mezani huku mwalimu akiwasaidia au kuwaeleza. Nyuma yao kuna bango lenye herufi za alfabeti.

Mwanafunzi akitumia kompyuta kwa ajili ya elimu, upande wa kulia nywele za mwanafunzi na sehemu ya bega lake zinaonekana na kuwa mbali kuna vitabu au karatasi nyingine zinazoashiria mazingira ya darasa au mahali pa kusomea.

Kuna kijana mmoja akiwa amevaa vipokeo sauti masikioni akitumia kompyuta mpakato na kuandika kwenye daftari. Anaonekana akisoma au akijifunza mtandaoni labda akipitia mfumo wa Elearning . Mwanga wa taa unamwangazia na kuonyesha umakini wake.

Ni mikono ya mtu ikichapa kwenye kompyuta mpakato huku ikionyesha dhana ya elimu ya kidijitali na majukwaa ya kujifunza mtandaoni. Kuna ikoni mbalimbali za kiteknolojia zinazoelea angani juu ya kompyuta zikiashiria huduma kama vile data, mafunzo utafiti na vyeti.

Ni mikono ya mtu ikishika kalamu ya bluu na kuandika kwenye daftari lililowazi. Nyuma kidogo, kuna kompyuta ndogo ambayo sehemu ya vifute vyake inaonekana. Ikionyesha mtu anafanya kazi au anajifunza kwa kutumia vifaa vyote viwili.

Kuna kijana moja amevaa miwani na shati ya Denim akitabasamu na kutumia kompyuta mpakato. Nyuma yake kuna vijana wengine wawili mmoja akiwa msichana na mwenye nywele nyekundu anayetabasamu pia akitumia kompyuta. Wote wako kwenye mazingira yanayoonekana kuwa chuo kikuu.

Kuna mwanamke kijana mwenye nywele zilizokunjamana na miwani akiwa ametabasamu na anaonekana kujishughulisha na kazi yake. Ameketi mbele ya kompyuta ndogo na anaandika kwenye daftari. Mazingira yanaonekana kuwa nyumbani au ofisi yenye mwanga mzuri unaoingia kupitia dirisha.

Kuna mwanaume mweusi, mwenye kipara na ndevu, akiwa amevalia suti na tai, ameketi kwenye meza ya mbao, anaonekana akiguza skrini ya kompyuta ndogo au kifaa kama tableti kilichosimama mbele yake. Juu ya meza, kuna daftari na kalamu, pamoja na kanda za vitabu.

Ni mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta, amevaa vipokeosauti vya masikio na anaandika kwenye daftari. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu anayemfundisha kupitia mtanandao na ubao mweusi wenye michoro na namba za hisabati unaonekana nyuma yake. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza kwa njia ya mtandao.

Inaonyesha msichana akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya mkutano wa video au masomo ya mtandaoni kama inavyoonekana kutoka kwa picha za washiriki kwenye skrini. Ana daftari na kalamu karibu yake, ikionyesha kuwa anashiriki kikamilifu.

Huyu ni mtu anayetumia kompyuta mkononi. Anaendesha programu kwenye meza nyeupe. Nyuma yake kuna taswira ya dijitali yenye ishara za elimu na akili. Hii inaashiria kujifunza kwa mtandaoni na teknolojia ya kisasa.

Kuna mwalimu akifundisha darasa la mtandaoni au akirekodi somo kama inavyoonekana kutoka kwa simu iliyowekwa kwenye stendi na kompyuta mpakato mbele yake. Mwalimu anaonekana akitoa maelezo kwa kutumia kalamu na kwa nyuma yake, kuna ubao mweupe ulioandikwa fomula za hisabati.

Huyu ni mtoto mdogo wa kike akifanya masomo ya mtandaoni. Amekaa kwenye kiti chekundu akitazama kompyuta mpakato. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha. Msichana huyu anashikilia penseli tayari kujifunza. Hii inaonyesha elimu ya kisasa nyumbani.

Mwanamke akishiriki katika kikao cha mkutano wa mtandaoni. Akitumia vifaa mbalimbali vya kijidijtali. Ameshika kalamu au kijiti cha kuashiria akionumyesha kitu kwenye skrini kubwa akionekana akifundisha au kushiriki kikamilifu katika mjadala.

Kuna mikono ya watu wawili ikiwa imewekwa kwenye kibodi cha kompyuta za mikononi. Mtu wa mbele anaonekana akiandika huku mtu mwingine akiwa na kompyuta yake nyuma. Hali hii inaashiria kujifunza kwa kutumia mifumo ya kidijitali.

Msichana mdogo mwenye nywele za kali, akiwa amevalia vipokea sauti masikioni, akitumia kompyuta, anonekana kushtuka na kufurahia, uku kidole chake cha shada kikiwa kimenyoka juu.

Kuna mtoto akiwa ameketi kwenye meza akitazama kompyuta ndogo. Mbele yake kuna daftari wazi, kalamu na rula ikionyesha mazingira ya kujifunza. Kuna mmea mdogo kwenye chungu upande wa kushoto wa meza, ukiongeza uzuri wa mazingira.

Kuna mwanamke, amevaa kifaa cha uhalisia pepe akionekana kutazama katika ulimwengu wa kidijitali. Nyuma yake kuna kadi mbili za maudhui, moja ikionyesha dhana ya MetaVerse na nyingine ikionyesha picha za seli au Biology , zote zikipendekeza matumizi ya teknolojia ya VR katika elimu au uchunguzi wa kidijitali.

Kuna skrini ya komyuta ndogo ikiwa na mkutano wa video au darasa la mtandaoni. Kwenye skrini kuna mwanaume mweupe mwenye ndevu na tabasamu. Anaonekana akizungumza au kufundisha. Anatumia ishara za mikono na nyuma yake kuna bodi nyeupe na rafu za vitabu.

Kuna watoto watatu labda wanafuzi wa shule ya msingi, wakiwa wamekaa kwenye meza na wanatumia kompyuta ndogo ya Samsang. Mmoja wao anaonekana kuchapa kwenye kibodi, huku wengine wakitazama kwa makini. Mtoto mmoja ameshika kalamu, wote wamevaa sare za shule za rangi ya bluu.

Hii ni kompyuta mpakato iliyofunguliwa nusu ikiegemea juu ya vitabu vinne vya rangi mbalimbali vyote vikiwa mezani. Ndani ya maktaba yenye mwanga kuna rafu zilizojaa maandiko na mazingira tulivu ya usomaji.

Mtoto mdogo mvulana akiwa ameketi mbele ya kompyuta mezani. Amevalia vipokea sauti masikioni na anatumia kalamu kuandika kwenye daftari. Kwenye kompyuta kuna mkutano wa video au darasa la mtandaoni.

Ni mwanamke mwenye nywele ndefu zilizopinda, akiwa ameketi kwenye meza ya mbao akipunga mkono wake na kutabasamu. Mbele yake kuna kompyuta ndogo na simu ya mkononi. Anaonekana akiyashiriki kwenye...

Kuna watu wanne, wawili wanaume na wanawake wawili, wakifanya kazi pamoja kwenye ofisi. Wanaangalia kompyuta mbili za mkononi na karatasi zilizo mezani, labda wakijadili mradi au mpango fulani. Wote wanaonekana makini na kushirikiana.

Msichana mdogo labda mwanafunzi akiwa amekaa kwenye dawati jeupe na kutumia kompyuta ndogo. Anajifunza kwa njia ya mtandao . Kwenye skirini ya kompyuta anaonekana mwalimu wa kiume akimfundisha. Msichana huyo ana kalamu mkononi na anaonekana kuandika.

Huyu ni mtoto anayeonekana ako chini ya umri wa miaka kumi na minane. Msichana huyu anaonekana kuwa anafurahia kuitumia tarakilishi pamoja na kitabu kilicho mbele yake zilizowekelewa juu ya meza anayoitumia.

Kitanda kisafi na kilicho pangwa vizuri, chenye shuka nyeupe na mito miwili. Kitanda kina fremu ya mbao, yenye rangi nyeusi au kahawia iliyokolea. Kitanda kimetandikwa vizuri, kuashiria kua ni chumba cha kulala.

Mchezo wa badminton unaendelea ndani ya ukumbi mkubwa. Wachezaji wawili, mwanamume na mwanamke, wote wamevaa sare za rangi ya kijani na njano, wako uwanjani. Nyuma yao kuna watazamaji wachache walioketi kando ya ukingo wa uwanja. Pia kuna mwamuzi.

Chumba cha kulala chenye rangi angavu labda katika hoteli kina kitanda kikubwa kilichopambwa kwa kitanda chenye ruwaza ya punda milia. Meza za pembeni na viti, kuna kuta za rangi ya kijani kibichi na sakafu nyekundu.

Maktaba au chumba cha kujisomea chenye nafasi nyingi za kujifunzia. Kuna meza ndefu za mbao zilizounganishwa na vizuizi vikitoa faragha kwa wanafunzi. Kila meza ina kiti jeusi na taa za kisasa zimewekwa kwenye dari nyeupe zikitoa mwanga wa kutosha.

Bwawa la kuogelea lenye shughuli nyingi ambapo watu wengine wanaonekana wakijifunza kuogelea au kufanya mazoezi ya kuogelea. Bwawa lina maji safi na ya bluu na kuna mkufunzi au msimamizi anayeonekana akiwa karibu na wanafunzi.

Wanafunzi wakiwa ndani ya darasa la kompyuta nchini. Wamekaa mbele ya kompyuta zao wakionekana kujifunza au kufanya mazoezi. Mwalimu anaonekana akisimama mbele ya darasa labda akifundisha au kusimama. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza yanayotumia teknolojia.

Ni chumba kikubwa cha kulala labda bweni la shule au hosteli. Kuna safu mbili za vitanda vingi vilivyo pangwa pande zote mbili za chumba kila kitanda kikiwa na godoro la rangi ya waridi na Chandarua cheupe.

Sehemu ya ndani ya maktaba au chumba cha kusomea , upande wa kulia kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali, upande wa kushoto kuna ngazi za kupanda juu zenye mikono ya mbao na vibati vyeupe , eneo linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha na mipangilio ya vitabu unaoashiria shirika zuri la maktaba.

Ni ukumbi mkubwa uliowazi ukiwa na safu nyingi za viti vilivyopangwa kwa ajili ya watazamaji. mbele ya ukumbi kuna jukwaa ndogo au eneo la kuwasilisha lenye kuta nyeupe na lafudhi nyekundu na skrini. madirisha madogo yamepangwa kando ya ukuta za kumbi.

Ni maabara iliyona vifaa mbalimbali vya sayansi . Kuna meza ndefu zenye makabati, sinki na vifaa kama vile darubini na chupa za kemikali. Pia kuna viti vya kukalia na makabati mengi ya kuifadhia.

Ni mashindano ya kuogelea katika bwawa la kisasa. Waogeleaji kadhaa wakiwemo watoto na vijana wanaonekana wakiruka kutoka kwenye vitulu vya kuanzia na kuingia majini. Watazamaji wamekusanyika kando ya bwawa chini ya mahema wakishuhudia tukio hilo.

Ni kundi la vijana, wakifanya mazoezi au kucheza mchezo wa nje kwenye uwanja mkubwa wenye nyasi kijani kibichi. Nyuma yao, kuna majengo na miti. Hii inaashiria uwepo wa miundo mbinu ya michezo na burudani hukuwa.

Darasa tupu lenye madawati ya viti vilivyopangwa kwa safu mbili zikielekea mbele ambako kuna ubao mweusi na meza ya mwalimu. Madawati yana viti, vina fremu za chuma na sehemu za buluu za rangi ya kijani kibichi na kahawia.

Ni chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya ghorofa vikipangiwa kulala watu wengi. Vitanda hivyo vina magodoro na shuka zenye rangi tofauti. Chumba kinaonekana kuwa hosteli au bweni la shule kikiashiria makazi ya wanafunzi.

Ni darasa au maabara ya mafunzo ya matibabu au uuguzi, labda katika chuo kikuu cha shule ya ufundi. Kuna meza kadhaa zilizofunikwa kwa vitambaa vyeupe na vya zambarau na juu yake kuna vifaa vya matibabu ikiwemo mifano ya viungo vya binadamu, vinavyotumika kwa mazoezi.

Darasa tupu lenye madawati na viti vingi vya rangi ya bluu vikiwa vimepangwa kwa safu. Kuta za darasa zina rangi nyeusi na kuna madirisha mawili makubwa yenye fremu nyeusi yakiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani na nje ya dirisha kuna miti inayonekana

Kuna ukumbi wa mikutano au tamasha ukiwa na viti vingi vilivyopangwa vizuri na jukwaa lenye pazia jekundu. Taa zimewashwa zikionyesha anga la ukumbi huo. Hali hii inaashiria uwepo wa miundo mbinu ya kielimu kama vile kumbi za mahadhara au maonyesho.

Ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya orofa vyenye magodoro yenye rangi ya bluu na miraba. Mwanamme mmoja ameketi kwenye kitanda cha chini cha orofa moja, na kuna sanduku la nguo la kijani juu ya kitanda kingine. Dirisha lenye mapazia linaonekana kwa nyuma likiingiza mwanga. Chumba kinaonekana kuwa chumba cha bweni.

Ni maabara ya kisasa, na safi yenye meza ndefu, za kazi zinazotengenezwa kwa mbao nyepesi, na nyuso nyeusi. Kila meza ina sinki, na mabomba ya maji, pamoja na racks za kupimia kemikali, au kufanyia majaribio. Kuna viti vya miguu mirefu, vikiwa vimepangwa kando ya meza.

Kuna jengo la ghrorofa lenye usanifu wa kisasa likiwa limezungukwa na miti na mimea ya kijani kibichi. Linaonekana kama taasisi ya elimu au makazi ya wanafunzi. Barabara ya udogo inaelekea mlangoni, hali hii inaashiria uwepo wa miundombinu ya kielimu ya kisasa na mazingira tulivu ya kujifunzia.

Kuna korido safi na yenye mpangilio mzuri ndani ya jengo ikiwa na sakafu ya vigae ,kuna milango ya kioo, mimea ya mapambo na kizima moto chekundu ukutani.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa la chuo kikuu ukiwa tupu bila wanafunzi. Ukumbi una viti vingi vilivyopangwa kwa safu zinazopanda zikiwa na rangi tofauti kama vile bluu na kijivu. Ukumbi unaonekana kuwa wa kisasa na umeundwa kwa ajili ya mihadhara au mawasiliano.

Ni wachezaji wa kike wakicheza soka kwenye uwanja wa nje. Wachezaji wawili wakuu wapo karibu na mpira. Mmoja amevalia jezi ya njano akipiga mpira na mwingine amevalia jezi ya bluu na nyeupe akijaribu kuzuia. Uwanja unaonekana kuwa wa udogo na nyasi zilizotawanyika na kuna wachezaji wengine kwa mbali.

Hili ni jengo la makaazi nchini Kenya. Kuta zina matofali ya rangi ya udongo. Milango na madirisha ni ya kijani kibichi. Pia kuna ua mdogo mbele wenye lango la chuma. Inaonekana kama nyumba hizi ni za kukodisha.

Kuna kitanda kikubwa chenye shuka nyeupe na mto. Kikiwa kimepangwa katikati ya nyumba. Kushoto kwa kitanda kuna kiti kimoja cha kustareheza. Upande wa kulia kuna dawati na kiti cha kufanyia kazi na dirisha kubwa lenye mapazia ya kahawia ya linafunua mandhari ya nje.

Ni darasa la shule lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu ndefu. Kwenye ukuta wa mbele, kuna ubao mweusi mkubwa. Dari inaonekana kuwa na mbao na paa la mabati. Madirisha mengi yenye nondo yanaonekana yakiruhusu mwanga kuingia.

Ni kundi kubwa la wanafuzi labda wa shule ya upili wakiwa wamekaa sakafuni ndani ya jumba kubwa au ukumbi. Mtu mmoja anaonekana kuwa mwalimu au mzungumzaji anasimama mbele yao akiongea. Kunaonekana kuwa na vifaa vya mazoezi au michezo vimekusanywa nyuma.

Ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya orofa vilivyopangwa kwa ajili ya kulala, watu wawili au zaidi. Vitanda vimepangwa vizuri na kuna mito na blanketi. Nyuma ya vitanda kuna eneo la kujifunzia lenye meza na kiti na dirisha kubwa lililotoa mwanga.

Ni chumba chenye vitanda viwili kila kimoja kikiwa na magodoro meupe na neti za kulalia. Zikitoa taswira ya usafi na ulinzi dhidi ya wadudu. Kitanda kimoja kinaonekana kuwa kitanda cha kawaida huku kingine kikiwa kitanda kidogo. Kwenye kona , kuna dirisha lenye mapazia yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyofunikwa na shuka nyeupe na pazia lenye rangi ya zambarau. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri, kikiashiria makaza ya wanafunzi. Inaweza kuwa katika bweni la shule.

Kuna kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa Kwa mbao kinachoonyesha sehemu ya makazi au bweni. Kitanda cha chini kina godoro lililofunikwa na shuka yenye maua na mto huku kitanda cha juu kikiwa na godoro la zambarau. Nyuma ya kitanda, kuna madirisha yenye mapazia ya rangi nyepesi.

Ni darasa la shule lenye kuta ambazo hazijamaliziwa, labda zikiwa zimepakwa saruji tu. Kuna safu kadhaa za madawati na viti vya mbao vilivyopangwa vizuri. Kwenye ukuta wa nyuma, kuna bango la kijani lililoandikwa madirisha madogo yasiyo na vioo yanaonekana.

Mwanamke mmoja anaonekana kuwa mwalimu. Ako katika mandhari ambayo yanaonekana kuwa ni ya shule, Kwenye mandhari hii tunaona kuna bendera, na kuna bango kubwa lililoandikwa Thika road Christian. School. Jumba linaonekana nyuma yake.

Huyu ni kijana akiwa amebeba mkoba mgongoni pia ameshika daftari, anachagua kitabu kutoka kwenye rafu. Anaonekana makini akitafuta somo fulani katika maktaba inayoonekana imejaa maarifa mengi.

Ni kundi la wanafunzi labda wa shule ya upili wakifanya kazi ya kuandaa chakula nje. Wanaonekana wakishiriki katika kazi za jikoni mmoja akitumia grater kukata karoti na mwingine akishughulikia mboga. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na jengo la shule au hosteli.

Huyu ni kijana mweusi anayesoma kitabu ameketi kwenye bench nyeupe katikati ya maktaba tulivu. Rafu ndefu zimejaa vitabu pande zote mbili. Anajishughulisha na masomo yake vyema.

Ni kundi kubwa la wanafunzi, labda wa shule ya upili ,au msingi. Wakiwa wamesimama mbele ya basi la shule la manjano, lililoandikwa Thika road Christian school. Wanafunzi wote wamevaa tishati zenye nembo inayosomeka Run shield kuashiria labda wanajiandaa kwa tukio la michezo au shughuli za nje .

Mwanamke mmoja anaonekana kutabasamu huku akitazama kwenye skirini ya kompyuta yake. Anaonekana kuwekelea mikono kwa meza na kuandika kitu katika kibodi ya kompyuta hio.

Wanafunzi watatu wakiwa darasani. Kila mmoja ameketi kwenye dawati lake na anaonekana akifanya kazi na kuandika. Mbele kabisa, upande wa kulia, kuna mvulana mweusi aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akizingatia sana kuandika kwenye kitabu chake.

Mwanamke akimsaidia mtoto mchanga mwenye ulemavu, kujifunza kwa kutumia vifaa vya kuchezea vya kujenga. Mwanamke huyo anaonekana mwenye upendo na anafundisha kwa uvumilivu. Akimwongoza mtoto katika shughuli ya kujenga. Mtoto anaonekana akijishughulisha na vifaa hivyo, akionyesha udadisi na hamu ya kujifunza.

Mwanamke na msichana mdogo wakishirikiana katika mawasiliano, labda kupitia lugha ya ishara. Mwanamke ambaye mgongo wake umeelekezwa kwa kamera, anaonekana akifanya ishara kwa mikono yake. Msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na umri wa shule ya chekechea au msingi.

Mwanamke mmoja aliye valia shati nyekundu. Anaoneka akitabasamu huku akiwa ameinua mkono wake juu. Mbele yake kuna kompyuta ambayo anaonekana anazungumza na mtu kwenye kompyuta hiyo.

Watu watatu jikoni wakiwa wamejishughulisha na shughuli ya upishi. Inaonekana kuwa mwanaume mmoja na wanawake wawili. Mwanaume aliye katikati anaonekana kumimina kitu kutoka kwenye kikombe kidogo cha glasi ndani ya bakuli kubwa la manjano.

Kuna mwanamke ambaye anaweza kuwa na mahitaji maalum ya kusikia kutokana na kifaa cha kusikiliza masikioni, akiwa ameketi mezani na akitumia simu yake ya mkono. Anaonekana akitabasamu, akiashiria hali ya utulivu. Nyuma yake kuna watu wengine wakiendelea na shughuli zao labda katika mazingira ya ofisi.

Kuna miguu ya mtoto amevaa suruali nyekundu, amesimama juu ya blanketi iliyotandikwa kwenye nyasi ,karibu na blanketi kuna sponji zenye rangi tofauti. Halii hii inaashiria shughuli za kujifunza, au kucheza zinazohusisha, hisia.

Kuna mwanamke akifunza kijana mweusi ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa macho, akitumia kitabu kilichoandikwa kwa braille . Mwanamke huyo amemwangalia kijana huyo kwa tabasamu na kijana huyo anatumia vidole vyake kusoma maandishi ya braille . Nyuma yao kuna ubao mweusi mwenye herufi za alfabeti.

Mwanamke akiwa na ulemavu wa undamavu ameketi mezani akijishughulisha na masomo anaandika kwenye daftari huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake, hali hii inaashiria umuhimu wa elimu wa jumuisha na uwezeshaji kwa watu wenye mahitaji maalumu inaonyesha kuwa ulemavu sio kizuizi cha kujifunza.

Mwanamke anaweza kuwa mwalimu, mtaalamu au mlezi akilala chini sawa na mtoto mdogo. Wote wawili wanaonekana wamejikita katika shughuli fulani ambapo mtoto ameshika kalamu na kuna karatasi mbele yake . Mwanamke huyo anamwamgalia mtoto na Kwa umaakini na huruma.

Kundi la watu wa rika tofauti wakiwa jikoni, wakifanya shughuli za kupika. Wote wanaonekana kushirikiana na kufurahia. Mbele kabisa, kuna mzee aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, akikata kata mboga kwa kutabasamu. Karibu naye, mwanaume mwingine anakatakata pilipili hoho.

Ni darasa la kisasa ambapo mwalimu mweusi aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, anafundisha wanafunzi wake. Mwalimu anaonekana akishikilia mfano wa molekuli akionyesha somo la sayansi labda kemia. Watoto wanne wakiwa wameketi kwenye madawati wanaonekana wakizingatia na mmoja wao ameinua mkono akitaka kuuliza swali.

Kuna mwanamke, akishirikiana na mtoto mdogo mwenye tabasamu la furaha, anayeonekana kuwa na ulemavu wa down syndrome . Wanaonekana wakicheza au kujifunza pamoja na kuna vifaa vya kucheza au kujifunzia mezani. Hii inaashiria umuhimu wa elimu maalumu na msaada kwa watoto wenye mahitaji maalumu.

Kuna mwanamke labda mama au mwalimu akimsaidia mtoto mdogo wa kike kuweka kifaa cha kusaidia kusikia sikioni. Mtoto ameketi kwenye meza na daftari na kalamu ziko mbele yake ikionyesha kuwa labda anajiandaa kusoma au tayari anasoma.

Ni darasa la kisayansi, au kemia au phizikia. Kama inavyoonekana kutoka kwa ubao mweupe uliojazwa fomula na michoro. Mwalimu amesimama mbele ya darasa , anaonekana akifundisha au akitoa maelezo huku wanafunzi kadhaa wameketi kwenye madawati wakisikiliza. Baadhi ya wanafunzi wanaonekana kuvalia nguo za kawaida.

Kuna kundi la watoto wapitao kumi na tano, wote wakiwa wamevalia sare za buluu na kaptula za kahawia wakifurahia na kutabasamu. Wengi wao wanafanya ishara ya rock and roll au ishara nyinginezo kwa mikono yao. Wako nje labda katika uwanja wa michezo au shuleni na mandhari inaonekana kuwa na vifaa vya kuchezea.

Ni kundi la watoto watatu wakiwa wamevalia miwani, wakiwa wamekusanyika karibu na meza wakicheza mchezo wa bodi au wakishiriki katika shughuli za kujifunza. Mmoja wa watoto, mweusi anatumia kidole chake kuguza kitu kwenye bodi. Wengine wawili, wazungu wanatazama kwa makini.

Ni msichana mdogo labda mwenye mahitaji maalum kutokana na miwani, sifa fulani za uso akiwa amejishughulisha kuchora. Anaonekana akitumia kalamu za rangi kutengeneza michoro kwenye karatasi nyeupe iliyo mbele yake.

Kuna mtu mzima, labda mwalimu au msaidizi, akimfunza au kumsaidia mtoto ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa down syndrome . Wote wawili wanatazama simu ya mkononi, labda wakitumia programu ya kielimu au kucheza mchezo wa kufundisha.

Ni kijana mweusi akiwa ameketi kwenye sofa la kijani, akishika vitabu kilicho wazi mbele yake. Anaonekana akitazama juu labda kufikiria au akisikiliza. Kando kuna viti, kwa umbali kuna mahali pa kuekea vitabu.

Ni darasa lenye wanafunzi wa umri tofauti wakiwa wamekaa kwenye madawati ya mbao. Mwalimu mmoja anaonekana amesimama mbele ya darasa huku wanafunzi wakiwa wamezingatia na baadhi yao wameangalia mwalimu. Baadhi ya wanafunzi wana vitabu na madaftari mbele yao.

Ni mwalimu mwanamke akimfunza mvulana mwenye mahitaji maalum, ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu na kuangaliana, kuashiria mazingira ya kujifunza, yenye furaha na kuunga mkono. Mvulana ameshikilia kalamu ya kijani na ana kitabu cha kujifunzia mbele yake.

Huyu ni msichana wa umri mdogo aliyevaa shati ya waridi, ameketi mezani akisoma kitabu cha nukta nundu kwa kutumia vidole vyake akionyesha bidii, maarifa, hamu, ari, matumaini na juhudi. Mazingira aliyomo ni tulivu ambapo kuna mwangaza safi na samahani isiyokatishwa na kelele yoyote.